Kuna shamba kubwa. Hilo shamba lina ndizi zilizopandwa kwa laini. Ndizi hizo zimemea na kukomaa zinangonja kuvunwa na mkulima.

Wanabiashara wako na ndizi za aina mbili ambazo wamezitandaza kwa kibanda zao kuuza. Ndizi hizo ni za kupendeza na kuvutia mno unapoziona hadi unataka kununua.